Mchoro huu unaonyesha, jaji wa haki ya mahakama kuu ya nchini Kenya. Anatoa hotuba, pengine anahotubia wanahabari. Kando yake kuna wasaidizi wake.

Mchoro huu unaonyesha raisi wa kitambo wa jamhuri la Kenya Uhuru Kenyatta ambaye anaapa hii ni baada ya yeye kushida uchaguzi wa mwaka huo.

Mchoro huu unaonyesha watu ambao wanatoa hotuba, jinsi inavyo onyeshwa inaonyesha kuwa ni upinzani, kitengo ya upinzani.

Mchoro huu unaonyesha watu wengi sana ambao wamevaa fulana ya rangi ya samawati na kofia wanainua mikono yao wanasherekea na kufurahia kabisa.

Mchezo huu unaonyesha washabiki wa mpira au mchezo wowote. Hawa washabiki wako uwanjani kusherehekea mechi inayoendelea. Pengine bao limewekwa bavuni.

Mchoro huu unaonyesha kituo cha huduma ya wananchi. Kuna mmoja ambaye amesimama ilhali wengine wamekaa. Pengine anawafahamisha au anawafunza vitu.

Mchoro huu unaonyesha washabiki wa michezo. Wanasherehekea au washabikia timu yao ambayo pengine imefaulu. Wako kwenye uwanjani. Hivyo basi hawa watu...

Mchoro huu unaonyesha mawakili amabao wanawaapa kwenye vitabu vitakatifu vya dini. Mawakili hao nikama wamemaliza shughuli zao za kimasomo.

Mchoro huu unaonyesha watu wengi sana. Watu hawa miongoni mwao wamevaa barakoa na wana vitabu na kalamu mikononi mwao. Pia kuna meza. Watu hawa wanaonyesha au wanasajili.

Mchoro huu unaonyesha wanawake watatu wachezaji ambao wanacheza mchezo wa mkono. Wawili wamevaa sare yenye rangi ya samawati uku mmoja amevaa sare yenye samawati.

Mchoro huu unaonyesha tenki ambayo ina maji. Tenki hii imeinua, imeinuliwa juu ndiposa isiharibike au isipasuke. Rangi ya tenki hii ni nyekundu.

Mchoro huu unaonyesha, washabiki ambao wako ugani. Hii ni baada ya kumaliza mechi na wanajipiga, wanafurahia, wanatabasamu na wanapiga mapicha.

Mchoro huu unaonyesha watu wenye wadhifa tofauti tofauti. Watu hawa miongoni mwao wanatuzwa vyeti. Mchoro huu pengine ni mkutano mkubwa ulio fanyika.

Mchoro huu unaonyesha katika mandari ya ugani ama uwanjani. Unaonyesha mahuluki ya watu ambao wanashereheka huku wamevaa majezi wanaonekana wakiinua mikono na kutabasamu na kufurahi.

Mchoro huu unaonyesha mchezo wa kabumbu au kadanda. Wachezaji wawili ambao wanangangania mpira. Mchezo huu unafanyika ugani na inaendelea. Kuna washabiki wachache.

Mchoro huu unaonyesha mwanamke ambaye amebeba bendera ya nchi ya Kenya. Huyu ni shabiki wa timu ya nchi ya Kenya. Anonekana anashabiki sana na anafurahia. Anacheka na anatabasamu sana.

Mchoro huu unaonyesha wachezaji ambao wamevaa jezi ya rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Wachezaji hawa wote ni jinsi ya kiwanamke.

Mchoro huu unaonyesha viongozi mbalimbali ,akiwemo jaji, wakiwa kwenye bunge kuu la taifa la Kenya ambao inaonyesha kwamba...

Mchoro huu unaonyesha mahali pa kutuma nyaraka ambaye inaitwa posta inaonyesha watu miongoni mwao kuna wale walinda usalama kama vile polisi kuna viti.

Mchoro huu unaonyesha watu ambao wanaonekana kushabikia jambo fulani. Pengine ni mashabiki wa mchezo fulani. Watu hawa wanatabasamu huku wameinua mikono yao juu.

Mchoro huu unaonyesha kituo cha huduma ya katika nchi ya Kenya. Inaonyesha watu ambao wamepiga foleni ndiposa wapate huduma wanayotaka. Wamekaa kwenye viti.

Picha hii inaonyesha raisi wa Taifa la Kenya jajii mkuu wote wana vyeti ambavyo vina shuhudia wote wanatabasamu.

Mchoro huu unaonyesha mtu ambaye ameapa, amepewa walfa na rais wa nchi. Huyu mtu ana apa kuwa itekeleza kazi yake inavyohitajika.

Mchoro huu unaonyesha mchezo ambao kuna watu wanasherehekea. Mchezo huu una watu wa color nyingi kama vile mzungu na vilevile.

Mchoro huu unaonyesha mchoro wa sehemu ya Huduma Center. Wanaofanya wanahudumia wananchi, mfano wa, kama huduma za kuwapa macheti. Wamevaa mabarakoa kama vile barakoa nyekundu.

Mchoro huu unaonyesha uwanjani ambao kuna washabiki elefu ama maelfu na wako wengi sana. Inavyoonekana nikama wamemaliza mechi na wanaelekea kwao nyumbani.

Unaonyesha manthari ya uwanjani. unaonyesha wachezaji ambao mmoja anaonekana mwenye furaha baada ya kulifunga bao pengine. Mmoja wao amevaa sare.

Mchoro huu unaonyesha rais wa kitambo ya jamhuri la Kenya, Rais Uhuru Kenyatta. Wanatembea na wana furaha sana, wanatabasamu, huku wanatengeneza mashati yao. Amevaa suti.

Picha hii inaonyesha wachezaji wa mpira wa kandanda au kabumbu ambao wanasherehekea. Wanasherehekea kwa sababu wameshinda mchezo yao ya mwisho ya finali. Pia wanaonyesha kabumbu au mpira.

Mchoro huu unaonyesha watu ambao wanasherehekea. Wamebeba bendera ya nchi au taifa la Kenya huku wakionekana wenye furaha, bashasha na wanatabasumu sana, pengine bao limefungwa.

Picha hii inaonyesha mahali panaitwa Huduma Kenya. Huduma Kenya ni mahali ambapo watu wanapewa, raia wanapewa huduma mbalimbali, mfano, utoaji wa cheti cha kuzaliwa na shahada zingine.

Mchoro huu unaonyesha rais wa nchi na taifa la Kenya na jaji mkuu ambao wanatembea pamoja, wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu. Rais ana furaha sana.

Mchoro huu unaonyesha watu ambao wanaonekana kuwa mashabiki. Watu hawa wamekaa ugani huku wamevaa sare, kuonyesha kuwa wanashabikia timu yao fulani. Pia kuna walinda lango kama polisi.

Mchoro huu unaonyesha wachezaji ambao wanasherehekea kushinda mechi, wanaonekana wenye tabasamu na furaha huku wakiinua kikombe ambacho wali...

Kiongozi wa upinzani mkuu Kalonzo Musyoka akitoa hotuba. Anaonekana akiashiria jambo kwa kuwa ana watu nyuma yake.

Mchoro huu unaonyesha mandhari na uwanja. Kuna mchezo inaendelea hasa mchezo wa kukimbia. Uwanja huu kuna sehemu ya mashambiki kukaa inavyoonekana uko nyuma

Mchoro huu unaonyesha mandhari ya ugani au uwanjani inaonyesha shabiki ambao wanasherehekea mchezo fulani katika uwanja hiyo. Shabiki hawa wengine wao wanaonekana wamevaa sare ya nchi ya taifa ya kenya.

mchoro huu unaonyesha jaji mkuu wa mahakama Kenya, huku akiwa na kitabu takatifu cha injiri ana tabasamu na kuapa.